Watu wawili mmoja ameketi mkono wa kulia amevalia shati nyeusi akiwa ameachama mdomo wake na kidole chake kikiwa kinaonesha jino ikiashiria ni jino lenye maumivu. Na upande wa kushoto mtu aliyevalia nguo nyeupe pamoja na glovu za bluu akiwa na vifaa mkononi kwa ajili ya matibabu ya jino, Ikiashiria hiyo ni sehemu ya kutoa huduma kwa ajili ya meno.

Daktari wa meno akiwa kazini akimuhudumia mgonjwa katika mazingira ya kliniki, daktari amevaa mavazi ya kinga yenye rangi ya bluu na glavu nyeupe akitumia vifaa vya kitaalamu kuekeleza matibabu ya meno, mgonjwa amepewa nguo ya kijani kwa ajili ya usafi na kinga, taswira hii inaangazia umuhimu wa huduma za afya ya kinywa na mazingira ya kitaalamu inayowezesha matibabu salama.

Mkulima au mfanyakazi, aliye valia shati jekundu pamoja na sketi. Akiwa anasambaza mbolea au udongo juu ya matuta yaliyoandaliwa vizuri. Mimea changa imepangwa katika mstari ikionyesha hatua za awali za kilimo. Huku udongo ukiwa umetifuliwa na kijani chepesi kikionekana nyuma ya eneo la kilimo. Mtu huyu anaonekana anafanya shughuli ya kurutubisha udongo, kwa ajili ya maandalizi ya kilimo.

Sehemu ya makazi ya watu iliyobanana sana, ikiwa na miti michache pamoja na nyasi chache za kijani, huku sehemu kubwa ikiwa ni barabara ya vumbi. Tanki jeusi lililozungushiwa korido ya waya, lililowekwa juu ya sehemu iliyojengwa kwa matofali, pembeni kukiwa na mwanaume ambaye ameshika bomba mkono wa kushoto na mkono wa kulia ameshika dumu, ikiashiria anachota maji, na pembeni kukiwa na toroli linatumika kubeba maji baada ya kuchota kwenye madumu.

Sehemu ya hifadhi yenye vifaa vilivyowekwa juu ya chombo cha chuma chenye kifuniko. Kuna kisanduku chekundu cha plastiki, kinachoonekana kuwa ni sanduku kwa ajili ya vifaa vya hospitali pamoja na mfuko wa plastiki wa kijani na nyeupe, uliokaa juu ya chombo hicho. Maeneo haya yanaonesha kuwa ni mazingira au hifadhi ya vifaa vya matumizi ya hospitalini, au katika vituo vya afya.

Sehemu ya chumba cha kusubiri huduma cha hospitali au zahanati, ikionyesha watu tofautitofauti waliokaa kwenye viti, wengine wameshikilia makaratasi wakisubiri huduma, pamoja na wengine waliosimama wakihudumiwa. Nesi au muuguzi aliyevalia nguo nyeupe akiwa amesimama ameshika karatasi, akimsikiliza mtu aliyevalia begi pamoja na tisheti nyekundu.

Watu wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kitaalamu, mmoja akiwa na sare za afya zenye rangi ya bluu na mwingine akiwa amevaa koti jeupe juu ya sare nyepesi yenye rangi ya bluu. Wote wakiwa na beji za majina ishara ya nafasi zao za kitaalamu, aliye upande wa kushoto ameshikilia jalada au karatasi kadhaa mkononi. Sakafu ikiwa ni ya kahawia na ukuta ukiwa wa kawaida, ikionesha huenda ni wapo katika mazingira ya hospitali au kliniki.

Eneo la ndani la chumba cha matibabu ambapo mgonjwa amelala kitandani akifanyiwa uchunguzi. Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe la maabala ameshilia kifaa maalumu kifuani mwa mgonjwa huku mashine ya kompyuta ikionyesha picha ya uchungu. Mazingira ya chumba yanajumuisha vifaa vya matibabu kama kompyuta mashine ya uchungu na vifaa vilivyopangwa kwenye kabati. mandhari hii inaashiria uchunguzi wa ndani ya mwili.

Watu watano waliovaa makoti meupe ya maabara na barakoa za kijani, wakifanya kazi katika mazingira ya maabara, wamejipanga kando ya meza ndefu yenye vifaa mbalimbali vya sayansi wakionekana kushughulika na utafiti au shughuli ya uchunguzi wa kisayansi. Ukuta wa nyuma wamejaa mabango na chati zinazohusiana na taaluma ya afya au sayansi, mandhari ikionyesha ni mazingira ya kitaaluma yanayolenga maendeleo ya tiba.

Kundi la watu wanaonekana ni wahudumu wa afya na wanajitolea wakiwa wamesimama mbele ya bango lenye picha na maandishi yenye rangi nyeupe. Wamevaa makoti meupe ya maabara na vitambulisho wakionekana katika shughuli ya matibabu ya jamii. Mandhari ni ya nje na nyuma kukiwa na ukuta wa mawe na ngazi kuashiria ni eneo la taasisi au jengo la huduma.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara juu ya shati jeupe na suruali nyeusi, akiwa amesimama kwenye sakafu ya vigae vya kahawia mbele ya ukuta wa kawaida. Mpangilio huu unaashiria mazingira ya kitaaluma au kazi ya kitaalamu huenda ni ya afya, maabara au elimu, ambapo mavazi haya hutumika kama alama ya usafi, ulinzi na hadhi ya kitaaluma.

Madaktari wawili waliovaa mavazi ya upasuaji, barakoa pamoja na kofia zakufunika nywele wakiwa katika harakati za kufanya matibabu ya kitabibu huenda ni upasuaji au uchunguzi maalumu.

Watu wawili wakiwa katika chumba cha hospitali. Mmoja ameketi kitandani akiwa amevalia shati jeupe, akiwa amebeba mtoto mdogo ambaye amefunikwa kwa blanketi ya rangi nyekundu na nyeupe, na mwingine amesimama karibu na kitanda akiwa amevaa koti lenye rangi jeusi na gauni la manjano, akiwa ameshika blanketi lenye vifaa vilivyowekwa kitandani. Juu ya kitanda kuna blanketi nyingi zenye mitindo tofautitofauti.

Tukio la mafunzo ya afya au malezi katika mazingira ya kijijini, mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki akimshika mtoto mchanga aliezongwa kwa kitamba cheupe. Huku mtu wa pili aliyevaa fulana ya bluu akiendelea na mazungumzo nae, kwenye paja la mtu wa pili kuna kijitabu cha michora ya kuvutia kinacho dokeza kwamba ni vyanzo vya mafunzo ya afya au malezi bora kwa watoto.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha hospitali, amevalia gauni la bluu la kitabibu, akibeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, amefunikwa kwa blanketi jeupe, madhari ya nyuma inaonesha vifaa vya hospitali na kitanda, ikithibitisha kuwa ni sehemu ya uzazi au wodi ya watoto.

Mmea wa asili wa kuvutia unaotoa matunda yenye rangi ya machungwa inayozungukwa na maganda ya karatasi yanayofunguka sehemu, kuonyesha tunda lililoiva kwa ndani, pia lina majani ya kijani kibichi ambayo yanatumika kama dawa, ambayo yapo kwenye mpangilio maalumu wa kustawi vizuri kwenye mashina madogomadogo. Mimea hii pamoja na matunda yake hutumika kama dawa pamoja na vitamin kwa mwili wa binadamu.

Meza nzuri ya mbao ambayo juu yake kuna kitambaa kizuri ambacho kimebeba kikombe cheupe chenye kimiminika cha njano pamoja na kipisi cha limao ndani. Pembeni ya kikombe cheupe hicho kuna vipande vya tangawizi pamoja na vipande vya limao pamoja na majani madogo ya kijani, pia kuna tangawizi nzima pamoja na limao nzima. Mchanganyiko huo unaashiria kuwepo kwa matengenezo ya dawa ya asili kwa ajili ya kutibu ugonjwa fulani.

Meza ya sokoni yenye bidhaa mbalimbali hasa matunda ya kijani yanaonekana kuwa ni ndimu au limau pamoja na mitungi yenye vifuniko vya vya rangi ya chungwa na chupa ya kijani ya plastiki, pia kuna vifurushi na mikoba ya karatasi ya kahawia inayotumika kufungia bidhaa, kwa nyuma kuna watu wamesimama na kuzungumza chini ya paa la jukwaa la soko lililojengwa kwa mabao na bati,

Vidonge vya kijani iliyokolea vikiwa kwenye kishikio cha mbao na baadhi vikiwa vimemwagwa chini kwenye sakafu nyeupe. Vidonge hivi kwa kuonekana vimetengenezwa kutoka kwenye majani ya mitishamba au majani ya asili. Na vidonge hivi hutumika sana maeneo ya vijijini na mara chache maeneo ya mijini, maana havina kemikali yoyote na ni salama.